Zao la biashara aina ya vitunguu maji yameanikwa juu kwenye udongo wa shamba baada ya kuvunwa na matawi yake ya rangi ya kijani kibichi, yakiwa pembeni tayari kusafirishwa.

Mnyama pori ajulikanaye kwa jina la mamba mkubwa mwenye ngozi ngumu, amelala pembezoni mwa mto mdogo, unaopatikana katika mazingira ya porini,